Mngonjwa amelazwa kitandani katika mazingira ya hospitali akiwa amefunikwa na blanketi jeupe ameunganiswa na vifaa vya matibabu kama mashine za ufutiliaji, mirija na nyaya. Mhudumu wa afya amevaa nguo za kujikinga.

Mgonjwa aliyevaa jozi ya samawati na kanga, ameketi kitandani akihudumiwa na mhudumu aliyevaa barakoa na sare nyeupe. Vitambaa vya kitanda na safu ya vigae huonyesha mazingira safi ya hospitali. Mandhari huhakikisha huduma ya kiafya yenye utu na uangalifu wa karibu.

Wataalamu wa upasuaji wamevalia mavazi ya kinga na wanafanya kazi kwa umoja wakimzingira mgonjwa. Mwanga mkali wa chumba cha upasuaji unasistiza umakini na ustadi wa timu hii ya matibabu. Vifaa vya kisasa vinavyozunguka vinaonyesha mazingira ya huduma ya afya ya hali ya juu.

Watu kadhaa wameketi kwenye viti vya plastiki vya samawati katika chumba cha ukuta mweupe wakiwa wamevaa barakoa. Mtu mmoja aliyevaa mavazi meupe, huenda mtu wa huduma wa afya yupo nyuma akiandaa vifaa mezani.

Kundi la watu, waliokusanyika katika mazingira ya hospitalini. Mgonjwa amelala kitandani akiwa ameshika mtoto mchanga mikononi mwake. Mtu mwingine ameketi pembeni ya kitanda huenda ni mume, ndugu ama rafiki yake. Watu wengine wamesimama karibu wakionekana kuwa wageni au watu wa familia.

Watu wamevaa vest za samawati zenye beji ya utambulisho .Huenda ni wahudumu wa afya au wafanyakazi la shirika la kibinadamu. Mmoja ameketi akionekana kutoa huduma ya matibabu. Huenda ni chanjo kwa mtoto .Mtoto ameshikwa na mzazi au mlezi akipokea huduma hiyo kwa utulivu.

Watu watatu wameketi nje kwenye viti vya plastiki wakishika chupi na pakiti za taulo za kike mikononi mwao waliovaa sare za kijani kuonyesha ushiriki rasmi huku mandhari ikidokeza tukio la elimu wa bidhaa za usafi wa kibinafsi.

Mtu aliyevaa fulana ya zambarau na suruali ya kijivu ameketi kwenye kiti cha mbao ,huku akipimwa joto la mwili kwenye paji la uso kwa kifaa cha kidijitali na mhudumu aliyevaa koti la samawati pembeni, mhudumu mwingine aliyevaa kofia na koti kama hiyo anashirikiana katika kazi hiyo.

Ndani ya chumba cha matibabu ya meno, mtu ameketi kwenye kiti maalumu akiwa na bebi ya meno huku daktari wa meno aliyevalia glovu za samawati akimtazama kwa kutumia kifaa cha kuangazia meno.

Tabasamu pana linaonyesha meno meupe yaliyopangwa vizuri ikileta hisia za afya njema na furaha, ngozi la huongeza mvuto wa uso wa mtu huyo. Mandhari huangazia utunzaji bora na muonekano wa kibinafsi.

Mtu anasafisha meno kwa kutumia mswaki wenye nyuzi za samawati na nyeupe, huku meno yakionekana wazi kwa karibu. Taswira hii huonyesha shughuli ya kila siku ya kudumisha usafi wa kinywa, ikiwa na umuhimu wa kiafya katika kuzuia magonjwa ya meno.

Watu watatu wanaonekana wakiwa eneo lililoathirika na janga pengine mafuriko au dhoruba, huku ardhi ikiwa na matope na mabaki ya vifaa vilivyoharibika. Majengo ya nyuma yanaonyesha uharibifu wa ukuta.

Kundi la watu wakiwa wamevaa vizibao vya usaidizi vyenye nembo nyeupe wanapatikana wanapita katikati ya maji ya mafuriko ya matope, huku mmoja akiwa amebeba beseni la samawati kichwani na wengine wakisaidia watoto kuvuka.

Majengo yameungua vibaya, na mabaki ya mbao na bati, yametapakaa ardhini. Watu wanatembelea eneo la tukio, wakichagua hali, kwa tahadhari. Mandhari huibua huzuni, na athari za moto, katika makazi ya jamii.

Uga wa nyasi kavu na vichaka vidogo unatawala sehemu ya mbele ya taswira, huku miti yenye natawi tupu ikiwa nyuma chini ya anga la mawingu mapesi na kijivu. Huenda ni msimu wa vuli au baridi.

Watu wakishiriki shughuli ya usafi wa jamii wakitumia majembe na vifaa vya kuchimba mitaro au mifereji ya maji. Majengo ya kijani yaliyopakwa rangi kwa ustadi, mojawapo ikiwa na bango ya Safaricom yakionekana.

Mimea michanga imestawi kwa mistari juu ya udongo wenye rotuba ukiashiria mwanzo mzuri wa mfumo wa kilimo. Majani yake ya kijani kibichi yanadhihirisha afya bora ya mimea. Mandhari huangazia ukuaji wa mazao katika mazingira yaliyoandaliwa na uangalifu.

Chumba cha kusomea kilichopangwa vizuri, rafu na kabati zilizojengwa ukutani zikiwa zimejaa vitabu. Meza kubwa ya umbo la L yenye vitu mbalimbali kama vitabu na karatasi. Kiti kimewekwa karibu na meza. Madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili ndani ya chumba.

Chumba cha kazi, au ofisi, kilichoandaliwa kwa utaratibu mzuri. Kuna meza ya kazi, rafu au kabati, na sakafu imetengenezwa kwa vigae, na chumba kinaonekana safi na kilichopangwa vizuri.

Hii ni kifaa vya kitabibu kilichowekwa juu ya stadi ya magurudumu. Kifaa hiki hutumika kufuatilia hali ya kiafya ya mgonjwa kwa wakati halisi

Mfumo wa kufuatilia mgonjwa umewekwa, ukionyesha alama mbali mbali za viashiria vya afya, kama mapigo ya moyo kwa njia ya mistari ya kijani, na nambari ya dijiti. Wataalamu wawili wa afya waliovaa makoti meupe wamesimama karibu, wakionyesha hali ya utayari na umakini.

Kisanduku kinaonyesha visu vya upasuaji vinavyotumika mara moja. Kisanduku kimefunguliwa kikionyesha moja lenye kishikio cha kijani, huku viwili vingine, vilivyofunganishwa na plastiki vinavishikio vya samawati.

Mtu aliyejitokeza kama kielelezo cha hali ya msongo wa mawazo, akionekana akiwa ameshika kichwa kwa mkono mmoja huku mwingine ukiwa mbele ya mwili. Mchanganyiko wa rangi za machungwa, samawati na nyeusi, unaonyesha msisimuko wa hisia.

Vyumba vya watoto wachanga vimegawanywa kwa kioo vikiwa na vitanda vya tiba na vifaa vya uangalizi. Waugizi na watoto wanashughulika kwa umakini wakitoa huduma maalum kwa watoto walioko hatarini. Mazingira haya huonyesha jukumu nyeti la uangalizi wa vichanga katika hospitali.

Mtoto mchanga ameshikwa kwa uangalifu na mtoa huduma wa afya wakati akipewa dawa ya matone kwa njia ya mdomo. Mazingira ya kliniki na vifaa mezani vinaonyesha huduma ya kinga ya afya ya msingi. Taswira hii inasisistiza jukumu la jamii katika kulinda maisha ya watoto.

Mtoto mchanga anapokea chanjo au dawa ya matone kwa njia ya mdomo. Mtoto anashikiliwa na mtu mzima huenda mzazi au mlezi wake kwa upole na uangalifu. Mtu mwingine anampa mtoto dawa kwa kutumia kifaa cha kudondoshea. Kichwa cha mtoto kimeelekezwa nyuma ili kurahisisha kupokea matone mdomoni.

Mtu Mmoja amepokea shindano kwenye mkono wa juu, akihudumiwa na mtaalamu wa afya ,aliyevaa glovu nyeupe na koti ya kidaktari. Mavazi ya kijani, yenye michoro ya maua ,na barakoa, huonyesha tahadhari na utunzaji wa kiafya.

Mtoto mchanga ameshikwa kwa uangalifu, huku akiwekewa chanjo ya matone na mtoa huduma wa afya. Muonekano wa kofia yenye masikio na mazingira ya kampeni ya chanjo huonyesha hali ya kujali majukumu na kinga na jamii dhidi ya maradhi.

Mtoa huduma wa afya ameketi akimhudumia mtoto aliyevaa shati ya rangi ya chungwa, akimpa matone ya chanjo kwa njia ya mdomo. Mtu mwingine amesimama karibu, akishikilia karatasi au vifaa vya matibabu, huku meza ya nyuma ikiwa na vifaa mbali mbali , vinavyoashiria huduma ya afya ya msingi.

Mkono wa mtu umevalia blauzi ya maua akipokea chanjo kupitia shindano inayochomwa kwenye bega lake la kushoto, naye mhudumu wa afya amevaa glavu nyeupe na sare ya hospitali.

Mahindi yamechanua upande wa kushoto, yakiwa ndani ya shammba lililozungukwa na uwa wa mbao. Nyuma ya vichaka na miti iliyokolea, ikisisitiza manthari ya shambani. Mbingu angavu huleta hisia ya utulivu na mazingira ya kijijini.

Majani ya mimea ya kijani yenye madoa na kikundi cha maua yaliyokauka ya kahawia yamechipuka karibu na ukuta wa zege wenye mipasuko ya rangi iliyofifia. Mwonekano huu wa karibu unaonyesha hali ya mimea inayojikimu kati ya mazingira magumu.